Watu wengi wako kwenye foleni, huku mmoja wao akidungwa sindano na mhudumu wa afya, ishara ya kupewa chanjo. Wamevalia barakoa, huku wahudumu wakivaa koti lenye kuwakisi mwanga. Nyuma yao kuna gari limeegezwa.

Dawa hizi za mitishamba zinatumika kutibu kisukari. Zimechakatwa zikapakiwa kwenye mikebe ya plastiki na kuwekwa kwa vipimo sahihi. Kibandiko chenye kuonyesha jina, mihuri ya usalama na maelekezo ya matumizi, majina ya dawa vile vile vimewekwa.

Wanawake hawa wawili wanaoishi kwenye maeneo kavu, wanateka maji kwenye kidibwi kinachoonyesha kukauka kwa maji. Vibuyu vitatu vya manjano na kifaa cha kuteka maji cha alumini pia wanalo. Mavazi yao yanaashiria ufukara pamoja na mazingira tatanishi.

Mhudumu huyu wa kiwanda amevaa manguo ya kujikinga ikiwemo mask , glavu na nguo ya kusitiri mwili. Vile vile amebeba kemikali mbili zenye ishara ya hatari.

Wana kijiji hawa wamekaa kwa umbo la mduara kwenye viti vya plastiki na benchi za mbao. Wanahutubiwa na mwanamke mwenye buibui na wamekaa nje ya jengo chini ya mti.

Baadhi ya watu wanatembea kwenye barabara iliyofurika maji kutoka kwa mvua. Baadhi yao wamevua viatu na kubeba katika mikononi huku wengine wakivaa mibuti za mipira ili kujikinga na maambukizi na kuguswa na maji. Wanakijiji wengine wamekaa kando wakisubiri maji yapungue ili wapate kupita.

Wahudumu hawa wawili wa kike wamevaa koti la maabara jeupe. Mmoja wao ananawa mikono huku mwingine akimtazama. Vilevile, mhudumu wa usalama amevaa barakoa, na wako kwenye maeneo ya kunawa mikono kwa ajili ya kujikinga virusi vya COVID-19.

Mhudumu wa afya wa kike anamdunga sindano mwanamke wa umri wa makamo, ishara ya kumpa chanjo ama kumtibu kwa magonjwa. Wanalo pipa la takataka lililo na karatasi ya plastiki la kusaidia katika kutupa vifaa vya utibabu. Kunao watu nyuma yao ambao ni wa wahudumu wenzake, wanaosubiri kwa wagonjwa wengine. Shughuli linafanyika kwenye hema.

Wahudumu wawili wa afya wenye sare nyeupe, wamebeba watoto wawili wachanga, huku mama mzazi, aliyejifungua mapacha hawa akitazama. Ukutani kuna balbu ya mwanga hafifu na soketi. Mama vilevile amevalia sare za hospitalini.

Mtaalamu huyu wa matibabu ya meno, anahudumu katika mazingira safi kwa kuzingatia taratibu za usafi kama vile kuvaa glovu, barakoa, mtandio wa nywele. Huenda anatoa huduma za kujaza meno kwenye mashimo, kung'oa meno, kusafisha meno, kuweka meno bandia, kuweka vibandikizi na vinginevyo.

Watu watano wamevaa mavazi ya kujikinga kama vile nguo ya kujilinda mwili, glavu na maski wawili wamebeba pampu ya mgongoni na wananyunyiza dawa kwa mzigo uliobanwa ishara ya kuwa wenye hatari. Mzigo uko nyuma ya gari watu wawili wakiwa pamoja na mzigo juu.

Mhudumu huyu wa kiliniki ya meno anamwelekeza mgonjwa wake jinsi ya kutunza meno kwa kutumia meno bandia, amevaa barakoa, kwenye mandhari ya nyuma kunayo glavu vile vile kalamu ya kunakili.

Mwanaume huyu anasoma bango la daktari wa miti shamba, kinachoonyesha baadhi ya huduma zikiwemo kufanikisha biashara, vile vile kutafuta mpenzi. Bango hili limewekwa kwenye nguzo ya saruji ya kusambaza umeme, vile vile kuna miti iliyomea kando na...